Mwanamke akiwa anamsafisha ngo'mbe kwa kutumia hose ya maji ndani ya banda la mfugo. Ngo'mbe wengi wako ndani ya banda baadhi wakiwa wameketi, wengine wamesimama.

Watu wawili wakitumia vijiko vya kienyeji kuchanganya uji kwenye beseni kubwa la bati. Mchanganyiko huo unaonekana kuwa na nafaka na maziwa au labda uji wa mtama au ulezi. Hii ni shughuli ya kawaida ya kupika au kuandaa chakula cha asili vijijini au kwenye jamii nyingi za kiafrika.

Mabaya haya mabichi yanaonekana yakiwa kwenye mti wa ndizi. Mazao haya yamejaa na yamechanganyikana na majini majani ya mti huo. Ikionyesha kwamba yanapandwa na kukuzwa vizuri.

Bakuli lenye maziwa yaliyoanzwa kubadilika kua mtindi au maziwa yenye tabia ya kuchanganyika kama mtindi unapopikwa au kuachwa kwa muda.

Mtu akimfuga ng'ombe kwa kumlaka maziwa. Mtu huyu ameketi chini na anatumia ndoo ya rangi ya blue kukusanya maziwa yanayotoka kwa ng'ombe. Shughuli ya kilimo cha mfugo ambayo ni muhimu sana katika maisha ya wakulima wengi haswa katika maneno maeneo ya vijijini.

Mtu anaendesha pikipiki yenye chombo cha kusafirisha maziwa. Pikipiki ina mabomba makubwa ya chuma pembeni ikionyesha usafirishaji wa maziwa mijini. Hii ni njia ya kawaida ya kusafirisha maziwa kwa umbali mfupi.

Mtu akimkamua ng'ombe kwa mikono, ameweka ndoo ya buluu chini ya kiwele ya ng'ombe ili kukusanya maziwa. Ng'ombe huyo amefungwa miguu ya nyuma kwa kamba hatua ambayo husaidia kuzuia kupiga mateke wakati wa kukamuliwa.

Watu wakiwa wanapanda miti hasa miti ya ndizi kwenye udongo mwekundu. Kuna watu wawili wanaonekana wakifanya kazi ya kufyeka au kuweka udongo karibu na mti huku wengine wakiwa nyuma wakifuatilia.

Bustani ya mimea au miche ya mimea ya ndizi iliyopandwa kwa mapangilio mzuri ardhini. Mimea hii inaonekana kuwa na afya nzuri na imepandwa kwa njia inayorahisisha ukuaji wake.

Ng'ombe iliyeadhirika na ugonjwa wa ngozi. Ugonjwa huu husababisha uvimbe mkubwa mwilini wa mnyama na kuambukiza sana. Ni muhimu mnyama kama huyu atengwe na atibiwe haraka na mtaalamu wa vigo .

Shamba la migomba ambapo miti ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri. Ardhi imefunikwa kwa plastiki au kutunzwa unyenyevu, na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kandokando ya migomba.

Wanawake wawili waliovaa mavazi ya maabara na maski ya uso wakiwa wakishugulika na mchakato wa kusindika maziwa labda kwenye kiwanda kidogo au kituo cha kusindika maziwa

Ndama wawili wakitembea kupitia njia ya chuma ambayo inaonekana kua sehemu ya uzuiyo wa mifugo shambani au katika kituo cha mifugo. Ndama moja yuko mbele akitembea huku mwingine akimfuata nyuma.

Mkungu wa ndizi za kijani unaoelekea kuwa matunda, ndizi hizi bado hazijakomaa na zimekaa kwenye miti ya ndizi na mwenye majani makubwa ya kijani.

Mkungu wa ndizi zilizokua lakini bado hazijakomaa. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi na zinaonekana zikiwa kwenye mti wa ndizi.

Mkungu mkubwa wa ndizi ukiwa umeambatana na mimea mingine ya ndizi kwenye shamba. Ndizi hizo bado hazijakomaa na zimebaki za rangi ya kijani.

Mwanaume akikamulia ng'ombe kwa mkono ndani ya zizi. Hii ni shughuli ya kawaida ya uzalishaji wa maziwa ambapo maziwa hukusanywa kwa matumizi ya nyumba au biashara. Mazingira yanaonekana safi ya umuhimu kwa usafi wa maziwa.

Mtu akiwa na mkunga wa ndizi kwenye shamba, ndizi ni zao muhimu la kilimo ambalo hutumikia kama chakula na biashara katika mangine mengi. Mtu huyuwa anoonekana kuwa mkulima anaye chukua mkunga wa ndizi uliotayari kuiva.

Mkulima akiwa shambani akivuna mahindi. Amevalia kofia na kuzuia jua na shati la mikono mirefu. Akionekana mwenye furaha na kuridhika na mavuno yake. Mahindi yanaonekana kuwa afya na tayari ya kuvunwa.

Ng'ombe wawili wamelala kwenye nyasi za kijani. Ng'ombe walio mbele ana rangi ya kahawia na mweupe na ana naga shingoni, likiwa ni eneo la malisho wa ng'ombe hao.

Mbegu ya majani yaliyokatwa na kuandaliwa. Yaliyohifadhiwa kwenye sehemu ya kuhifadhia. Majani haya hutumika kama chakula kwa mifugo kama ng'ombe, kondoo au mbuzi.

Huu ni mgogo mkubwa wa ndizi wenye mavuno mengi ya ndizi za kijani, unaonyesha uzalishaji mkubwa wa zao hili ambalo ni muhimu katika kilimo na biashara.

Magombe wengi waliopangwa kando wakila kwenye kisima au chumba cha kulisha. Kuna mtu mmoja aliyevaa nguo za kazi akisimama au kuwahudumia ng'ombe hawa. Hii inaashiria shughuli za ufugaji wa ng'ombe kwenye shamba au farm .

Watu wawili wakichota maji kutoka kwenye chombo kikubwa kilicho nje ya jengo mmoja anashikilia mtungi wa plastiiki wa kijani, mwingine amevaa nguo za kinga na anamsidia kuchota maji kwenye sufuria kubwa ya chuma.

Mashine ya kunyonya maziwa ikifanya kazi kwenye ng`ombe , kusaidia ukusanyaji wa maziwa kwa haraka na kwa usafi, ni teknologia ya kisasa , mashine yenyewe ni ya rangi nyeusi .

Mtu akiwa shambani akikagua au kuchunguza mazao ya ndizi, anavaa kofia nyeupe na shati la buluu lenye mikono refu, inaonekana yupo kwenye bustani ya ndizi ambao mmea wa ndizi unaonekana vizuri.

Watu watatu wakishugulika na mzigo wa ndizi zilizo pandwa kwenye magome ya majani ya mtindio. Wanaonekana wakishugulikia au kupanga ndizi hizi, labda kwa ajili ya kuuza au usafirishaji. Hii ni sehemu ya shughuli za kilimo na biashara za mazao za ndizi.

Shamba lenye migomba mikubwa pembezoni, kuna miche midogo katikati , udongo ni wa rangi ya kahawia, chini ya anga yenye mawingu .

Maziwa yaliotapakaa kwa kutumia chujio, hii ni sehemu ya mchakato wa kutengeneza bidhaa za maziwa kama jibini au mtindi, ambapo maziwa hupitia uchujaji ili kuondoa mabaki ya kuboresha ubora wa bidhaa.

Mtu aliyevaa mavazi mekundu, akiwa shambani katikati ya migomba yenye ndizi nyingi bado mbichi. Mtu huyu anaonekana kuangalia kwa makini mazao ya ndizi iliyokomaa vizuri. Hii ni ishara ya shughuli za kilimo hasa kilimo cha ndizi.

Maziwa yanayochimbwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mashine maalum ya kusaga maziwa. Maziwa haya yako kwa kifaa na kuhifadhiwa kwa usafi kabla ya kusafirishwa kwenda kwa maradhi.

Mwanamke akiwa shambani ameweka mkono wake kwenye mzabibu wa ndizi uliojaa ndizi mbichi mgomba imejaa vizuri na mazingira yanaonyesha shamba inayotunzwa kwa umakini hii inaashiria kilimo cha kisasa cha ndizi chenye mafanikio.

Shamba la miti la ndizi, miti imepandwa kwa mpangilio mzuri na inaonekana kuwa na afya nzuri, mazao ya ndizi ni chanzo kikuu cha chakula na kipato kwa wakulima wengi hasa katika maeneo ya popiki kama kenya.

Sehemu ya shamba lenye miti ya miembe au miti nyingine ya mboga ikielea katika mazingira ya kijijini. Kuna paa la chuma lililoonekana kushoto na sehemu ya paa la nyumba upande wa kulia wa picha, sehemu hii inaonekana sehemu ya kilimo au bustani.

Mtu akiwa amevaa koti la maabara, au nguo za kazi za usafi, akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha metali, kwenda kwenye chombo kingine. Mtu mwingine amesimama pembeni akiangalia.

Mtu akifanya uchunguzi au kipimo cha hali ya hewa au mazingira kwenye shamba ya ndizi. Mtu huyu ameegea kwenye kifaa kinachoweza kupima hali ya hewa, unyevu au vigezo vingine muhimu kwa kilimo.

Mtu amevaa koti la buluu na suruali ya buluu wakitongoza ng'ombe walioko nyuma ya uzio wa kuni katika shamba. Mtu huyu anaonekana akiwa na fimbo mkoni labda akiwatunza au kuwasiamamia ng'ombe hawa. Nyuma kuna mti na anga la wazi.

Mtu aliyevaa suti nyeupe akizungumza na kundi la watu waliokusanyika mbele yake kwenye banda lenye vifaa vya maonyesho. Inaonekana kama maonyesho au warsha ya elimu ambapo mzungumzaji anaelezea jambo fulani kwa makini.

Unga ya wa maziwa ukitengenezwa kwa mashine. Unga huu hutumika katika viwanda kutengeneza bidhaa za maziwa kama jibini, yogurt na bidhaa zingine za maziwa zilizokaushwa kwa ajili ya uhifadhi na usafirishaji rahisi.

Mwanaume amesimama mlangoni mwa mtende akiwa na furaha na kumshika mtende huyu mzito kwa rangi ya majano anaoashiria kuwa tayari kwa mavuno. Ukuta wa majani ya mtende unazunguka sehemu hiyo yote.

Shamba la migomba ya ndizi zilizoiva au zinaendelea kuiva .Mgomba hiyo imepangwa kwa mstari kwenye shamba liliyo na njia ya kupitia katikati mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi yakiwa na rotuba ya kutosha kwa kilimo.

Watu wawili wakishughulikia duka la maziwa au sehemu ya kuuza maziwa kwa njia ya jadi, kuna mifuko na vyombo vya chuma vya kuhifadhia na kusafirisha maziwa hii. Sehemu hii inaonekana kuwa kijijini au mashambani huku kuna miti na udongo.

Banda ndogo la Ng'ombe katika shamba lenye maeneo wazi na ardhi ya kawaida banda limejengwa Kwa mbao na lina paa la mbao linatogemea, ndani ya Banda Kuna Ng'ombe nyeusi.

Mchakato wa kutengeneza jibini. Maziwa yameanza kubadirika na kuunda sehemu ngumu na maji maji ya majano. Hii ni hatua ya mwanzo kataika utayarishaji wa jibini.

Mimea ya mgomba, migomba ya ndizi ikiwa ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo ambapo mazingira ya hudhibitiwa ili kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri bila kuadhiriwa na hali ya hewa au wadudu.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano akipuliza dawa au dawa za kuua wadudu kwenye ngombe aliye ndani ya banda mtu huyo ana vyombo vya kupuliza mgongoni na ana helmet za kinga

Shamba lenye mimea changa ya migomba ya ndizi iliyopandwa kwa mstari ya kupendeza. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na umepaliliwa vizuri, ishara ya kilimo bora na utunzi mzuri wa mazao.

Mashada makubwa ya ndizi mbichi zilizopangwa kwa wima. Ndizi hizi zinaonekana kuwa bado changa na ziko tayari kwa kusafirishwa au kuhifadhiwa hadi zitakapo komaa. Mazingira ya nyuma yanaonyesha kuwa eneo la shambani.

Kifaa cha kipimaji kinachopima mtiririko wa maziwa au kiovu kingine. Kifaa hiki kinaonekana kikiwa kimefungwa kwenye mabuyu yanayotumika kutoa maziwa kutoka kwa ngombe.

Mikungu ya ndizi iliyojaa matunda ambayo yamefunikwa kwa plastiki ya rangi ya buluu. Hii ni mbinu inayotumika kulinda ndizi kutoka wadudu, maambukizi na magonjwa ya kuathiriwa na hali mbaya za hewa.

Wanaume wawili waliovaa kofia nyekundu wakimimina maziwa kutoka kwenye ndoo kubwa hadi kwenye mashine au chombo kingine cha kuchakata au kupima maziwa.

Mkungu wa ndizi ambazo bado ni mbichi na ni za rangi ya kijani, ndizi hizi zimeunganishwa pamoja kwenye mkungu moja mkubwa na zimepambwa na majani ya mandizi, hizi ndizi safi na kawaida hupimwa kwa wingi kama chakula au kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Ngombe aliye kwenye banda la kufungwa akiwa ameketi karibu na mashine ya kutolea maziwa, mashine hiyo ina pampu na bomba linalo unganisha ngombe na mashini inayorahisisha na kuharakisha mchakato kutuliza maziwa badala ya mkono.